Nguzo mbili za umeme zina nyaya tofautitofauti pamoja na transfoma iliyofungwa nyaya hizo, ambayo inatumika kubadilishia umeme kutoka mkubwa kwenda mdogo huku pembeni kukiwa na mnara mrefu.

Sehemu ya wazi iliyozungushwa kwa mabati, ina nguzo, nyaya, minara, pamoja na mitambo mbalimbali, inayotumika katika uzalishaji na usafirishaji wa umeme, kwenda sehemu tofautitofauti.

Nguzo ndefu zenye nyaya tofautitofauti za umeme, zipo katika eneo lenye makazi ya watu. Zinatumika katika kusafirishia na kusambaza umeme kwenye eneo hilo. Huku anga likiwa la bluu na mawingu meupe.

Nguzo mbili ndefu, zilizo na nyaya tofautitofauti za umeme pamoja na mashine aina ya transfoma ambayo imefungwa vizuri katikati ya nguzo hizo. Mashine hii hutumika katika kupoozea umeme na kuusafirisha kwenda sehemu tofautitofauti. Pembeni kuna nyumba mbili ndefu aina ya ghorofa.

Nguzo ndefu yenye nyaya tofautitofauti za umeme ipo pembeni ya ukuta wa nyumba iliyoezekwa kwa vigae. Nyaya hizi hutumika kusambaza umeme katika eneo hilo ambalo lina makazi ya watu.

Sehemu iliyo na mitambo pamoja na mashine mbalimbali zinazotumika katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme katika maeneo tofauti tofauti kama vile majumbani viwandani na maofisini huko katikati ya sehemu hiyo kukiwa na barabara iliyojengwa kwa zege na kuwekwa uzio wa vyuma.

Eneo kubwa lililo na mitambo mashine mbalimbali pamoja na minara linatumika katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme kwenda sehemu tofautitofauti sehemu hiyo imezungushwa uzio wa senyenge pamoja na vyuma pia kuna watu waliosimama kwa nje.

Bwawa kubwa lililo na maji mengi, limewekwa mitambo mbalilmbali inayotumika katika uzalishaji wa umeme unaotumika sehemu mbalimbali kama vile majumbani, viwandani na masokoni, huku pembeni kukiwa na nyumba pamoja na miti.

Nguzo mbili zilizo na nyaya tofautitofauti za umeme, pamoja na mashine aina ya transfoma, inayotumika kupoozea na kubadilisha umeme kutoka mkubwa kwenda mdogo. Zipo katika eneo lenye makazi ya watu, ambapo pembeni kuna nyumba ya ghorofa yenye rangi ya karoti.

Eneo la wazi lililo na mitambo pamoja na mashine mbalimbali ambazo zinatumika katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme katika maeneo mbalimbali kama vile viwandani, majumbani, mashuleni na masokoni.

Mwanaume mmoja aliye vaa kofia ya usalama, ambaye ni dereva wa chombo cha usafiri aina ya pikipiki, akikabidhi mteja wake mzigo aliotoka kumchukulia sehemu huku Kukiwa na barabara ya lami na pikipiki yenye rangi ya kijani na nyeusi.

Barabara zilizojengwa kwa lami, zimewekewa taa katikati na pembeni, huku vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile, magari makubwa na madogo yakipita kuelekea uelekeo tofautitofauti, pembeni kukiwa na nyumba zilizowashwa taa.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa nguo ya kuakisi mwanga pamoja na kofia ngumu ya kujikinga anaendesha pikipiki, nyuma akiwa amebeba mzigo ambao anapeleka sehemu unapohitajika. Usafiri huu ni wa haraka na husaidia kuokoa muda.

Wafanyakazi wawili wa shirika la uzoaji wa takataka waliovaa sare maalumu, wakipakia takataka za aina mbalimbali kwenye gari kubwa ambazo wamezitoa katika makazi ya watu ili wazipeleke sehemu inayohusika.

Watu watano wakiwa katika eneo, zilipokusanywa takataka za aina mbalimbali, huku watu watatu wakizichambua na kupakia kwenye mfuko, na wengine wawili wakiwa wamesiimama. Pembeni kuna gari kubwa, aina ya fuso likiwa limesimama.

Mifuko mingi ya plastiki yenye rangi nyeusi iliyowekwa pembeni ya geti na pamoja na tanki, inatakataka za aina mbalimbali ambazo zinasubiri kuchukuliwa na kupelekwa sehemu maalumu inayotumika kama jalala au zinaweza kuchomwa moto.

Watu wengi wakiwa katika eneo lililowekwa takataka za aina mbalimbali, wakizichambua na kuziweka kwenye mifuko, huku kukiwa na mashine kubwa yenye rangi ya njano, ambayo inasaidia katika kuzikusanya takataka hizo.

Chombo kikubwa cha plastiki kilicho na mfuniko, kimewekwa eneo la wazi, kimejaa takataka za aina mbalimbali kama vile makopo ya plastiki, na maboksi. Zingine zikiwa zimeanguka chini. Chombo hiki kinatunza takataka kwa muda mfupi kabla ya kwenda kutupwa sehemu inayohusika.

Mifuko ya plasiti yenye rangi tofauti tofauti imejaa takataka za aina mbalimbali na imewekwa katika eneo la wazi pamoja na maboksi makubwa na madogo. Ambavyo vyote vitakuja kuchukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayohusika .

Mabiba makubwa mawili yenye rangi ya bluu na maandishi yenye rangi ya njano yamewekwa nje ya geti jeusi, yanatumika katika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kwa muda mfupi kabla hazijachukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayo husika.

Eneo la nje ya nyumba lililojengwa kwa vyuma na kuwekwa wavu, limewekwa takataka ya aina mbalimbali kama vile maboksi, huku mbele yake kukiwa na vifaa mbalimbali vya kufanyia usafi.

Chumba kidogo kilicho na choo cha kuchuchumaa pamoja na tanki jeupe la kuhifadhia maji pembeni yake kuna chombo cha plastiki kinachotumika kutunzia takataka zinazotumika katika choo hicho, kabla hazijachukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayohusika.

Sehemu ya wazi ikiwa na miti pamoja na majani yamewekwa mabomba meusi ya chuma yaliyo na kutu na yamechakaa mabomba haya yanayotokea kuchukuliwa na kupelekwa sehemu yanayouzwa au kupelekwa viwandani kwenda kuchakata na kutengeneza vifaa vingine vya chuma.

Watu wakiwa pembezoni mwa barabara ya lami, wakifagia na kuzoa takataka za aina mbalimbali, kwa kutumia mfagio na koleo kisha kuziweka katika toroli, ili kuyaweka mazingira hayo katika hali ya usafi. Pembeni kukiwa na majengo marefu pamoja na magari yanayopita.

Wafanyakazi wa shirika la ukusanyaji taka, wamevaa mavazi maalumu yenye rangi ya bluu pamoja na kofia ngumu. Wapo katika eneo kubwa lililo na takataka tofautitofauti, wakizichambua na kuweka kwenye mifuko. Mbele yao kuna magari makubwa mawili yenye takataka.

Eneo la wazi lililo na miti mirefu pamoja na majani kuna vyoo viwili vyenye rangi nyeupe na bluu ambavyo vinaweza kuhamishika. Vinatumika na watu wa sehemu hiyo kwa kujisaidia ili kuweka mazingira yao katika hali ya usafi.

Mwanaume mmoja amebeba mfuko mkubwa, uliojaa takataka tofautitofauti. Yupo katika eneo la wazi linalotumika kama jalala. Kuna watu wengine, ndege, pamoja na wanyama, ambao wanachambua takataka katika jalala hilo.

Chombo kikubwa chenye rangi ya kijani, kinachotumika katika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kwa muda kabla ya kwenda kutupwa sehemu inayohusika, huku pembeni kukiwa na mfuko mweusi wa plastiki ulio na takataka.

Mwanamke mmoja aliyevaa ovaroli la rangi ya bluu, kofia ya kujikinga, glavzi pamoja na barakoa; akizoa takataka za tofautitofauti ambazo zimetupwa sehemu ambayo siyo sahihi, na kuziweka kwenye mfuko. Pembeni kukiwa na gari kubwa lenye rangi ya bluu.

Watu wanne wamevaa glavu na mmoja barakoa, wakifanya usafi katika eneo la barabara, kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile: fagio, chepeo na mifuko, ambayo wameshika mikononi ili kuliweka safi eneo hilo. Pembeni kukiwa na watu wamekaa nje ya jengo.

Magari makubwa manne aina ya fuso yenye rangi nyeupe, ambayo yamejazwa takataka za aina mbalimbali ambazo zitachukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayohusika. Sehemu hiyo kuna takataka zingine zilizotupwa chini.

Tanki kubwa lenye rangi nyeusi, linabomba ambalo linatumika kuwekea maji katika tanki hilo, linasaidia kuhifadhi maji kwa muda mrefu na kutumika pindi kukiwa na shida. Sehemu hiyo kuna matanki mengine pamoja na nyumba ambazo ni makazi ya watu.

Wanaume watatu wamesimama kwenye mtaro mkubwa uliochimbwa, wakiangalia bomba kubwa lenye rangi nyeusi, linalotumika katika kupitishia na kusambazia maji safi, huku nyuma yao kukiwa na mahema makubwa.